Katika meza hili kuna dawa ambavyo vimewekwa juu ya meza, na dawa hizi iko na maana moja zote lakini imewekwa kwenye chupa tofauti tofauti na ya rangi tofauti tofauti. Na katika kila chupa kuna karatasi imewekwa na kuna maandishi yamewekwa ya jinsi ya kutumia dawa hizo.

Hili ni chumba moja ya mama mmoja ambaye ameketi kwenye kitanda na daktari . Daktari huyu amebeba kitabu mkononi mwake na anaelezea mama huyu jinzi ya kujilinda na magonjwa ama maradhi tofauti tofauti .

Hili ni kibuyu, moja kubwa ya lita tano, na kwenye kibuyu hili kuna dawa ambavyo vimewekwa ndani, ile dawa ya maji, na katika kibuyu hii, kuna karatasi ambayo imebandikwa kwenye kibuyu, na karatasi hii inaelezea ni dawa gani ilivyo ndani, na inatoa maagizo jinsi ya kutumia dawa hizo.

Katika eneo hili kuna madaktari wawili ambao wako kwenye kijiji moja na kuna mzee ambaye ameketi kwenye kiti na mzee huyu inaonekana ni mgonjwa, daktari mmoja anajaribu kumpima ile hali ya joto yake mwilini.

Kuna dawa ambavyo vimewekwa kwenye vichupa vyeupe na dawa hizi kuna zile tembe za kumeza na kwenye dawa hili kuna karatasi ambayo imewekwa ju yake, na karatasi hilo iko na maandishi ambayo inatoa maelezo jinsi ya kutumia dawa hizi.

Katika meza hii kuna dawa ambayo imewekwa juu ya meza na dawa hizi ziko kwenye boxi na dawa zenyewe ni za tembe ya kumeza iliyotolewa nje ya boxi. Pia dawa ambazo zimetolewa ni dawa tatu na kwenye boxi hili kuna maagizo ambayo imeandikwa jinsi ya kufuata dawa hizi.

Katika eneo hili, kuna mvua ambao umenyesha sana na mvua huu umeleta mafuriko, pia umesababisha kuporomoka kwa barabara na barabara haya hayapitiki tena kwa sababu barabara haya yameharibiwa na maji.

Mama huyu anafundisha mtoto wake jinsi ya kuosha mikono. Ananyunyizia sabuni mkono wake na wemevaa barakoa wote wawili na anafundisha mtoto huyu namna ya kijikinga na maradhi.

Hapa ni eneo la Ahero na hapa tunaona kuna hospitali hapa ya Ahero kaunti na hospitali hii imejawa na mafuriko sana inaonekana ya kwamba hapa kumenyesha mvua mkubwa sana hadi imesababisha mafuriko katika hospitali hili.

Katika eneo hili kuna wale watu ambao wanasaidia wale watu ambao hawajiwezi na hapo kuna gari ambalo inasimama kando na kuna watu ambao wamepiga mstari wanapiga foleni na kila mmoja anapatiwa msaada wake.

Eneo hili kumekuwa na mvua mkubwa sana na eneo hili imekuwa na mafuriko makubwa sana. Kuna mama na mtoto ambao wanatembea katika maji ambayo imefurika na wanatembea na vijiti ndani ya hizo maji.

Kwenye nyumba hili kuna daktari ambaye ameagizwa atembea katika nyumba za watu ili kuchukua rekodi za watu kuhusu manyumba za watu na watu wanaoishi katika humo ndani, na kuchukua rekodi ya watu , idadi ya watu wako apo ndani na kupatia chanjo watoto wadogo.

Mama huyu ako katika hospitali na mama huyu ametoka kujifungua, amebeba mtoto mchanga sana na bado yumo hospitalini, ameketi juu ya kitanda na mtoto huyu ni mdogo sana. Mama huyu akona furaha sana kubeba mtoto wake.

Hili ni mkono ya mtu mkubwa na huyu amejipaka na sabuni kwenye mkono wake kisha akaongeza na maji alafu sabuni haya na maji yanatoa bovu ndio sababu mkono wake umekaa namna huyo.

Dawa hizi ziko katika meza kuna dawa imeandikwa polio vaccine na dawa hizi zimetumiwa kudungia wale watoto wadogo hili kuzuia maradhi wa polio isiweze kushika wale watoto wadogo.

Hivi ni zile dawa ambavyo vinatumiwa kudungia watoto wachanga ili kuzuia maradhi ya measles na maradhi zingine zile ziko hatari kwa watoto.

Katika eneo hili kuna watu ambao wako hapa na kuna meza mingi kuna viti, eneo hili kunakaa kama hoteli lakini sio hoteli na kuna watu ambao wanaanatia sahihi makaratasi ambayo watu wanaleta.

Mwanadada huyu amebeba mtoto na kulingana na hapa naona kwamba mwadada huyu ni daktari na amevaa aproni na anatoa maelezo kuhusu mtoto ambaye amembeba akitolea maelezo watu ambao wako kando yake.

Wakaazi wa eneo hili wamepanga mstari na vibuyu vyao ili kuchota maji. Kuna upungufu wa maji katika eneo hili kwa sababu mitungi ni mingi sana na watu wamepanga laini mrefu sana na mitungi ya maji ziko mingi sana.

Mtu huyu amelala kwenye kitanda na amevaa barakoa na kuna daktari ambaye ako kando yake. Daktari huyu anajaribu kumfanyia mazoezi kwenye mguu wake na natumai mtu huyu amepata maumivu ama ameumia na daktari anajaribu kumsaidia hapa.

Kuna dawa ambavyo viko ndani ya chupa na maelezo ambayo imetolewa jinzi ya kutumia dawa hizi na dawa hizi zinasaidia kukinga mgonjwa tafauti tafauti.

Daktari huyu amevaa aproni nyeupe na kuna mgonjwa ambaye ameketi kando yake, na inaonekana yakwamba daktari huyu anapatia mgonjwa huyu chanjo, chanjo hili inasaidia mgonjwa huyu ili kuweza kumuzuia maradhi ama kutibu maradhi ambayo ako nayo.

Katika zahanati hii kuna madaktari wawili ambao wanashughulikia mtu ambaye ameletwa hapa na mtu huyu amelazwa juu ya kitanda na madaktari hawa wamevaa zile nguo za kufanya upasuaji.

Mgonjwa huyu amelazwa juu ya kitanda na amelazwa hospitalini. Kuna daktari ambaye ako na yeye. Na katika chumba hiki, inaonyesha ya kwamba mtu huyu anataka kuangaliwa katika mwili wake mzima. Ataingizwa katika chumba hiki. Kuna kitu ambacho iko katika chumba hiki.

Kuna chupa ndogo ambayo iko hapa na kuna matunda vile vidogo vidogo vimewekwa ndani ya chupa hili na chupa hili wameweka karatasi juu yake ili kutoa maagizo jinsi ya kutumia matunda haya na matunda hayo inaelezwa na daktari jinsi ya kukula.

Katika eneo hili kuna vidudu ambavyo vinaweza kushambulia mimea kuna mtu ambaye ako hapa na mtu huyo amebeba kijiti anajaribu kufukuza vile vidudu zisishambulie mimea.

Katika eneo hili kuna ajali mkubwa sana umetokea na ajali hii inauzisha lori na lile gari ya mafuta ya kusafisha mafuta inaonekana watu wameumia sana huko , ajali hii imekuwa mbaya kabisa watu wamejaa huku wakiokoa wale watu ambao wameumia.

Watu hao wenye wamevaa aproni ya manjano ni wale watu wa afya na katika eneo hili kuna ndoo za maji ambavyo vimepelekwa hapa ili watu waweze kutumia kuosha mikono ili wasiweze kuadhirika na magonjwa tofauti tofauti.

Kuna ng'amia ambayo imelala hapa chini na katika eneo hili inaonekana ya kwamba kuna ukame mkubwa sana kwa sababu eneo hili mchanga umejaa hakuna kitu kilicho kijani hata kimoja na imekauka sana hakuna mvua.

Katika eneo hili kuna mafuriko makubwa sana na mafuriko haya imeweza kuangusha lori mkubwa, kuna lori ambayo imepata ajali katika sehemu hii na inaonekana ya kwamba ajali hii imesababishwa na mvua mkubwa kwa sababu kumekua na mafuriko mengi sana.

Watu hawa wamevaa zile mafasi vya knuzuia na wamepepa vile mitungi ya kuweka dawa kwenye mgongo yao na wamejifunika hadi uso zao na wamevaa hadi aproni nyeupe na watu hawa wanafanya usafi katika ofisi hili.

Watoto Hawa wametokea katika mchezo wao wa kucheza, na inaonekana yakwamba watoto Hawa walikuwa wanacheza na matope na maji na mikono Yao inaonekana Iko na matope na maji, na inaonekana wako na furaha sana

Daktari huyu anatoa dawa kwenye chupa ndogo na anadungilia sindano kwenye dawa hili ili awezenkuvuta dawa iliyo pale ndani, ili kuweza kudungia mgonjwa ama kudungia ile dawa ya immunization .

Kuna kambi mkubwa hapa sana ambapo wamejenga manyumba mingi sana. Wamejenga manyumba kutumia mahema. Natumai manyumba hizi ni za wale watu ambao ni wakimbizi ndio wanaishi katika hizi manyumba.

Mama huyu ako katika hospitali , na mama huyu anapatiwa chanjo kwa mkono wake. Mama huyu ako pamoja na daktari na amevaa mashanga kwenye shingo lake na mpono na pia ako na leso.

Kwenye meza hili kuna boksi ambayo imewekwa hapa na kuna kachupa kadogo ile ya dawa ya Vitamin ambayo imeekwa kando. Boksi hii pia maandishi yake imeandikwa dawa ya Vitamin.

Daktari huyu anachanganya madawa zake kwenye sireji ,amechukua sidano na kuidungilia kwenye dawa ili aweze kuchanganya dawa yake ili alafu adungie mgonjwa ambao anastahili kutibiwa na hizi madawa.

Huyu ama ako katika chumba cha maziwa na ako kwenye hospitali na daktari ambaye ako kando yake anajaribu kumwangalilia masikio kuna paipu ambaye imeingiswa ndani ya masikio lake.

Daktari huyu wa meno anangolea mama moja ambaye ameketi kwenye kiti anangolea jino lake mama huyu amefungua mdomo wake na daktari ameshika vile vifaa vinatumiwa kutoa meno.

Katika eneo hili kuna vijidudu ambavyo vimeweza kushambulia eneo hili na kuna watu ambao wanapita katika eneo hili na wameweza kushambuliwa na vijidudu hivi. Vijidudu hivi vinakaa kama nyuki lakini sio nyuki .Vinashambulia watu na pia zinakula mimea.

Hapa ni ile chumba ambao watu wale wako na shida kwenye miguu zao wanafanyiwa mazoezi yao hapa. Kuna mtu amelala kwenye kitanda na kuna daktari mwingine amesimama ambaye anamfanyia mwenye amelala mazoezi katika mguu wake.

Hili ni shamba moja kubwa sana na katika shamba hili kuna mimea ambavyo vimepandwa na kuna aina mingi tofauti za mimea ambavyo vimepandwa na pia kuna mkulima ambaye amebeba lile kibuyu ya kunyunyizia dawa na ya kuweka dawa na maji ili aweze kuinyunyizia zile mimea.

Huu ni msitu mkubwa sana ambapo umetekezwa na moto. Kuna miti ambavyo vimechomeka na pia kuna miti ambavyo bado zimesimama na zinaelekea kuchomeka. Moto huu umeteketeza mahali pakubwa sana katika eneo hili.

Mama huyu amebeba mtoto mchanga sana, mtoto huyu ni mdogo sana inaonekana mtoto huyu amezaliwa tu kwasababu mama yake na ile sidano wanadungia mtu mkononi na kuna daktari kando yake ambaye anapatia mtoto huyo mgonjwa chanjo.

Kuna hema ambapo imetengenezwa katika uwanja huu. Na kwenye hema hizi kuna madaktari ambao wako humo ndani. Na daktari moja amesimama amechukua sindano na kudungia kwenye dawa ili kuvuruta dawa hizo ndani ya chupa ili kupatia chanjo watu ambao wanafaa kupatiwa hiyo dawa.

Mtu huyu amelala kwenye kitanda, na kulingana na hali yake, mtu huyu ni kama ameumizwa kwenye kichwa yake. Kuna bandeji nyeupe ambayo imefungwa juu ya kichwa yake, na mtu huyu ako hospitalini, natumai daktari ameshamhudumia. Na mtu huyu analala.

Mgonjwa huyu amelaswa kwenye kitanda katika chumba cha kung'oa meno na kina daktari wawili ambao wako kando yao na daktari moja ameshika kitu kama sindano ambaye amaingiza mdomo ya mgonjwa huyu, mgonjwa huyu amefungua mdomo natumai mgonjwa huyu anasafishiwa meno.

Katika eneo hili kuna mafuriko makubwa sana na mafuriko haya yamesababishwa mvua mkubwa ambaye imenyesha katika sehemu hii, kuna mwanadada moja ambaye anasafisha vitu vyake juu ya maji akitumia boti kusafirisha vitu vyake kwa njia upande moja hadi upande mwingine ambapo hakuna mafuriko.

Hapa kuna michoro ambavyo vimechorwa kwa karatasi , na michoro hivi inaelezea ya kwamba kuna madawa ambavyo vinauzwa kule Tanzania na dawa hizi ni za kienyeji ambavyo vina tibu magonjwamingi .

Kwenye chupa hili, kuna chupa kadogo ambayo Iko juu ya meza na chupa hili, ni ya nyeupe na katika chupa hili kuna maandiko, maandishi ambayo inaandikwa juu ya chupa hili. Na maandishi haya, inatoa maelezo zaidi kuhusu zile vitu ziko hapa ndani na jinsi ya kutumia vitu ziko hapa ndani.

Kuna nyungu aina tofauti tofauti hapa na nyungu hizi zimewekwa mashanga juu yao na kuna mkia wa ng'ombe na pia kuna vitu ambavyo vimefunikwa kwenye mkebe na ninatumai vitu hivi hutumiwa na wale waganga ambao wanafanya uganguzi wao.

Ofisi hili kuna watu wawili ambao wako ndani ya ofisi hili na wamejifunika vizuri sana wamevaa aproni paka kofia wamevaa lile kitu yakutumika naye mkono inaitwa barakoa na watu wanatengeneza ofisi wanabanguza na dawa ambayo wameweka kwenye kibuyu.

Viungo hivi vinatumiwa kuabudu sanamu. Kuna vitu ambavyo vimeandaliwa hapa, kuna hadi kichwa inaonekana ni kichwa ya mtu lakini vitu hivi hutumiwa na wale watu waganga ama wachawi kuabudu sanamu.

Kwenye hili chumba kuna daktari ambaye ako humu ndani, na kuna bidhaa ambazo ziko ndani ya hii chumba, kuna televisheni kwa ukuta kuna zile mashini ambavyo wanatumia kuangalia mgonjwa na daktari huyu anafanya usafi akipanguza panguza zile mashini vya kutumia humo ndani.

Wamama hawa wameketi kwenye ofisi na ofisi hili natumai ni hospitali kati ya hao wamama mmoja ni daktari na mwingine ni muuguzi na ninaona madawa ambavyo viko kwa meza na ninatumai daktari anamuelezea muuguzi jinsi ya kutumia dawa hizo.

Miti shamba hizi zimewekwa katika laini tofauti tofauti na miti shamba hizi ni dawa zile za kienyeji, ambazo zinatolewa pale msituni zile miti za kienyeji na miti shamba hizi zinatumiwa kutibu magonjwa tofauti tofauti.

Kuna bidhaa ambazo zimeekwa ndani ya chupa zile ndogo ndogo, na bidhaa hizi zinauzwa, kuna muuzaji hapa na kuna mnunuzi, muuzaji anaelezea yule ambaye anataka kununua bidhaa hizi jinsi ya kutumia bidhaa hizi. Bidhaa hizi zimefunikwa na chupa ziko ndani ya chupa.

Kuna mto ambao umetokea katika eneo hili kwa sababu naona moshi na kuna mtu moja ambaye amejiami vizuri sana amevaa aproni paka kofia na amebeba maji ameweza kunyunyisia hili moshi maji.

Daktari huyu ako katika duka lake la kuuza madawa kwasababu daktari uyu anapanga vile dawa vyake, dawa zimepangwa kuanzia juu adi chini, zile dawa ambavyo vinefanana vimewekwa sehemu moja na zingine pia zimeekwa sehemu moja.

Daktari huyu anabeba mtoto mchanga sana na mtoto huyu ametoka kuzaliwa. Daktari huyu amebeba huyu mtoto ili kuweza kupatia mama yake mtoto huyu na mtoto huyu ni mdogo sana.

Katika eneo hili kuna chanjo ambao inaendelea katika eneo hili madaktari wengine sana, pia Kuna watu na kuna mama moja ambaye amepepa mtoto wake na mtoto huyu anapatiwa chanjo na daktari moja.

Vyungu hivi vimewekwa juu ya meza na vyungu hivi zingine viko na vile vitu ambavyo waganga hutumia saa ile wanafanya ile uganga yao, na moja kati ya chungu hili inatoa moshi ndani natumai kuna vitu vinaendelea hapa ndani.

Lile ni shamba kubwa sana ambapo wamepanda ile chakula ya ng'ombe ,na chakula ni mzuri sana kwa ng'ombe. Kwenye shamba hili naona wafanyikazi wengi sana ambao wamevaa nguo ya nyeupe na mfanyikazi amebeba kibuyu kwa mgongo wake, wananyunyizia mimea hizi dawa.

Katika eneo hili kuna mvua kubwa sana ambao umenyesha na imesababisha mafuriko katika eneo hii, watu wanatembea ndani ya maji mifugo zimepelekwa ndani ya nyumba kuna mifugo wengine ambavyo viko kwenye veranda na mafuriko haya yamekuwa kuwa sana.

Mwanadada huyu anapatiwa chanjo katika hospitali, mwanadada huyu amevaa barakoa na Kuna kiijisanduku ambayo Iko juu ya meza na sanduku hili inapepa dawa ya kuchanja watu.

Hapa ni kliniki ya meno na kuna daktari wa meno na kuna mgonjwa ambao wameketi kwenye kiti na mgonjwa huyu anataka atolewe meno. Daktari anaangalia ndani ya mdomo wake na ameshika zile vifaa vinatumiwa kung'oa jino.

Kwenye meza hili kuna sabuni ambavyo vimewekwa juu ya meza, na kuna zingine zenye zimefungwa kwenye mkebe, sabuni ya nazi na katika sabuni ule wa kipande Kuna karatasi ambayo imewekwa juu yake na Kuna maandishi ambayo imeandikwa, na inaonyesha ya kwamba sabuni hii ni ya umuhimu, na inaonyesha ni nini inatibu.

Kwenye chupa hili kuna vitu ambavyo vimewekwa ndani nyeupe na vitu hivi ni dawa na dawa hizi zimefunikwa kwenye chupa na katika chupa hili juu yake kuna karatasi ambayo imewekwa na karatasi hili kuna maandishi ambavyo inaelezea jinsi ya kutumia dawa hii.

Hili ni kampuni moja kubwa sana na katika kampuni hili kuna vitu ambavyo vimewekwa pamoja ,vimewekwa kwenye boxi na zikapangwa nje ya kampuni hili na kuna mmoja wa watu ambao wako hapa ambao wanatoa maagizo ,kutolea watu maagizo kuhusu bidhaa hivyo.

Kuna chupa ndogo nyeupe na iko na maandishi ya nyeusi, chupa hili natumai ni la dawa, iko na mpaka tarehe ambapo dawa hizi zilitengenezwa na tarehe ambapo dawa hizi zinaenda kuharibika, na katika maandishi haya kuna maelezo ya dawa hii ambavyo ziko humu ndani.

Maandishi haya yameandikwa juu ya boksi ya dawa na maandishi haya yanaeleza ya kwamba madawa haya yanafaa kutumiwa kwa muda gani na madawa haya yanafaa kutumiwa na kina nani.

katika eneo hili kuna wamama wawili ambao, wanatembea katika maduka na kwenye haya maduka kuna watu ambao wamesimama nje na mama huyu moja inaonekana kunakitu anaelezea wakaji wa eneo hili na kipasa sauti ambao ameibeba.

Kwenye meza hili kuna dawa ambavyo viko ndani ya chupa, dawa ndogo na kando yake kuna dawa mbili ama sirinji, sindano mbili ambavyo vimewekwa juu ya meza .Sindano hizi zinatumiwa kuvuta dawa ile iko kwenye chupa hili.

Kwenye meza hili kuna bidhaa ambavyo vimewekwa juu ya meza na bidhaa hizi ni dawa, kuna dawa aina tofauti tofauti ambavyo vimepangwa juu ya meza. Kuna dawa zimeekwa ndani ya mkebe na kuna dawa zile zimefungwa na karatasi.

Kwenye boksi hili, kuna boksi tatu ambazo zimewekwa juu ya meza na katika boksi hizi kuna dawa ziko ndani na kwenye boksi hii juu kuna maandishi ambavyo vimeandikwa juu ya boksi hili ili kueleza jinsi ya kutumia madawa zilizo ndani.

Mama huyu amebeba mtoto mchanga sana, na kando yake kuna madaktari amabo wako hapa kando, na madaktari hao wamevaa aproni samawati na wamevalia pia mask , na mtoto huyu anapatiwa chanjo na daktari huyu.

Hapa ni hospitali na kuna daktari wengi sana na daktari huyu anapatiana chanjo kwa watoto wale wadogo. Kuna mama ambaye ameketi na amebeba mtoto wake na mtoto huyu anapatiwa lile chanjo inafaa mwili apatiwe.

kuna ujenzi ambaye ulikua unaendelea katika eneo hili, na ujenzi huo umeporomoka, nyumba kubwa ya gorofa ambayo imeporomoka nusu yake na apo kwingine kuna nyumba tena ambayo hijakamilishwa kuijenga.

Hapa ni hospitali, na kwenye hospitali, hiki hapa ni chumba cha upaswaji, kuna madaktari wengi ambao wamevaa aproni za kufanya upaswaji na wamevaa zile gloves ya kuvalia kwenye vidole, na kuna mtu amabye amelazwa juu ya kitanda.

Hili shamba ni kubwa sana na katika shamba hili kuna vitu vimepandwa ni kama ni ngano na kwenye shamba hili kuna mkulima mmoja ambaye anazinyunyizia maji zile ngazo ambavyo vimepandwa katika shamba hili.

Hiki ni chumba cha kulaza wagonjwa pale hospitalini, na katika chumba hili, wenye wamelazwa hapa ndani ni watoto wadogo, na daktari anawaangalia watoto hao kama wamepata nafuu.

Madaktari hao wako kwenye chumba cha kutolea meno kuna mwanadada ambeye amelala juu ya kitanda na amefungua mdomo wake wazi na kuna daktari ambao wameingiza kitu kama sindano ndani ya jino lake na kuna mwingine ambaye anamulika ndani ili aweze kuona vizuri.

Daktari huyu ako na muuguzi inaonekana ya kwamba huyu muuguzi anapatiwa sindano, anadungwa sindano na daktari.

Mwanadada huyu ambaye ni daktari, anatoa dawa kutoka kwa chupa ambao ni ndogo, anatumia sindano kuivuta lile dawa kwenda kwa sirinji alafu aweze kudungia wagonjwa.

Kwenye hili meza, kuna dawa ya chupa tatu amabavyo vimewekwa juu ya meza, na katika dawa hizi, kila dawa imewekwa ndani ya mkebe wake, na mkebe zenyewe hazifanani lakini dawa yote kwa maandishi ni dawa moja lakini vimewekwa tofauti tofauti.

Daktari huyu anavuta dawa kutoka kwa chupa ndogo ambayo ako nayo mkononi mwake, na dawa hii inatumika kwa kuchanja watu. Naona kuna watu ambao wako kwenye foleni wanagojea kupatiwa chanjo hilo na daktari huyu.

Kuna lori kubwa hapa na pia kuna zile mitungi vya gesi na mitungi hivi vina safirishwa kutoka ndani hili kuweza kusafirishwa kuenda pahali pengine. Kuna wafanyikazi wawili ambao wanabeba mitungi hizi.

Hili ni soko ambayo inauza bidhaa za aina tofauti na kwenye soko hili kuna vitu ambazo zimeekwa kwenye mkebe na pia kuna zile shanga za waaasai ambazo zimeekwa hapo juu na pia mkoba ,mshipi na kuna ubao ambao umeandikwa natumai ubao huu umeandikwa kila kitu ambao iko humu.

Mwanadada huyu ako katika hospitali na mwanadada huyu inaonekana ya kwamba ametoka kujifungua kwasababu ana mkononi mwake amebeba mtoto wake changa sana na mwanadada uyu ako na furaha sana kutazama mtoto wake mchanga.

Hapa ni zahanati ambapo wanawake wanajifungua na katika chumba hili na kwa mama kuna mwanadada mmoja amebeba mtoto na ametoka kujifungua na pia kuna mwanadada mwingine amekuja kusalimia huyu mama ambaye ametoka kujifungua na amemletea zawadi kweli kweli.

Mtu huyu ako kwenye kampuni mtu huyu inaonekana ya kwamba anafanya usafi kwa hili kampuni. Mtu huyu anahakikisha kila kitu ambavyo viko humu ndani viko sawa mtu huyu amevaa ile aproni ya kijani kibichi.

Kuna msitu moja hapa ambao ni mkubwa sana, na msitu huu umeteketezwa na moto na kuna watu wawili ambao wanasaidia wakati kuna moto kuzima moto huu. Moto huu ni mkubwa sanaa na watu hao wanang'ang'ana sana kuona moto huu umezimwa.

Watoto hawa wako kwenye hosipitali na kuna mtoto mmoja mkubwa ambaye ni msichana na kuna mtoto mwingine mdogo ambaye pia ni msichana. Mtoto mkubwa anafundisha huyu mdogo jinsi ya kunawa mkono wake kwa kutumia sabuni na maji.

Mwanadada huyu anaweka mtoto juu ya kitanda na anajaribu kufunika mtoto huyu ama anajaribu kumtibu mtoto huyu kwa sababu mtoto huyu inaonekana ya kwamba analia na mtoto huyu ni mchanga sana.

Kwenye nyumba hili kuna bidhaa ambavyo yo zimeka hapa nje ma kunawadada Mona ambaye anajukua kitu kupika naye moto na inaweza kuzima moto nana ambayo ukuwa inawaka hapo nje.

Chupa hili iko na dawa ndani, na kando yake kuna syringe na sindano, na katika chupa hili kuna maandishi ambavyo imeandikwa juu ya chupa hili, na maandishi haya imeandikwa kuhusu vitu ambavyo vimechanganywa ili kuweza kutoa vitu viko ndani.

Tangazo la dawa ya mitishamba kutoka kwa Alaska Herbal Medical Group. Dawa hiyo inaitwa Alba Mjub. Inasemekana kutibu matatizo mbalimbali ya kiume kama vile kuongeza mbegu na kuimarisha misuli ya hume. Picha ya chupa ya dawa inaonyesha maelezo ya matumizi. Tangazo linasema dawa inapatikana Tanga mjini na inatoa namba ya simu ya mawasiliano.

Chumba hiki ni chumba ya kuwalanza wagonjwa, kuna watu wawili ambao wamelazwa kwenye chumba hiki, moja amelala na mwingine ameketi, na natumai hili ni hospitali na hospitali hii ni kubwa sana.

Kuna chupa kadogo nyeupe ambayo imeandikwa na nyeusi, rangi ya nyeusi na chupa hili ni la dawa na dawa ambazo ziko ndani, ni zile dawa ambayo inasaidia kwa maumivu. Kama unaumwa na kichwa ama uko na maumivu yoyote kwenye mwili wako, dawa hizi zinasaidia sana.

Mwanadada huyu ako katika jiji moja kubwa, na mwanadada huyu anafanya biashara ya kuuza barakoa. Mwanadada huyu amevalia barakoa, na akona barakoa zingine kwenye mkono wake ambavyo anaviuza.

Hii ni chupa ambayo kuna bidhaa imewekwa ndani na ikafungwa vizuri sana na kulingana na maandishi yaliyoandikwa katika chupa hii, hizi ni dawa ya kienyeji na wamechemsha na kuweka kwenye chupa na kisha wakaandika ni mti gani umetumiwa kuchemshwa na kuwekwa hapa.

Naona nyumba karibu tatu hapa na kuna watu ambao wako nje na kwa hizi nyumba nje yao maji imejaa kila mahali. Natumai kulikuwa na mvua mkubwa ambayo imeleta mfuriko katika sehemu huu. Na maji imetapakaa kila mahali hata hakuna mahali pa kupitia.

Kwenye meza hili kuna madawa ambavyo zimewekwa juu yake na madawa hizi zimewekwa kwa chupa tofauti tofauti, kuna lile chupa ambayo unaweza kuangalia ni nini iko ndani na kuna chupa ile ambao hauwezi jua ni nini imo ndani na kando yake, kuna syringe na pia kuna shindano ya kutumia kutoa dawa hizo.

Katika eneo hili kuna mvua mkubwa ambao umenyesha sana na imeadhiri sehemu huu, maji yamefurika kweli kweli hadi watu wanapita ndani ya maji wengine wanapita kwenye pikipiki pia magari zinapita ndani ya maji, mvua huu umeadhiria eneo huu sana.

Katika eneo hili kuna wamama ambao wameketi kwenye viti na wengine wameketi chini na wamama hao kila mtu amejifunga leso . Mbele yao kuna mtu anafanana na daktari , mwanadada daktari ambaye anaongelesha wamama hawa na daktari huyu anawapatia mawaidha jinsi ya kujitunza,

Kwenye chupa hili kuna vitu viko ndani zinakaa kama zile switi za watoto na vitu hivi vimefunikwa kwa chupa ndogo na katika chupa hili nje kuna karatasi ambayo imewekelewa na katika karatasi hili kuna maandishi ambayo imeandikwa ya kuelezea namna ya kutumia vitu hivi.

Kuna bidhaa ambavyo vimewekwa chini hapa na bidhaa hivi vimejaa kwenye mkeka. Bidhaa hivi, wametenganisha bidhaa ambavyo vinafanana na bidhaa hivi inaonekana ya kwamba hizi ni zile dawa za kienyeji ambao watu hutumia.

Kwenye hili meza kuna dawa ambavyo iko kwenye boksi kuna ambayo iko kwenye chupa na pia ambavyo vimewekwa ndani ya karatasi na dawa ambayo iko kwa boksi, imetolewa moja ili kuelezea vile wanavyoweza kutumia dawa hizi na kuwaonyesha jinsi ya kutumia.

Daktari huyu wa meno anaangalia ndani ya mdomo wa mtu ambaye ameketi kando yake na anatazama ndani kama kuna shida yoyote huyu mgonjwa ako nayo.

Kuna wamama wawili ambao wanatega maji safi kwenye mfereji na tunaona kando yao kuna mahindi ambavyo vimepandwa na maji haya natumai ni maji ambavyo vimewekwa katikati la shamba la wenyewe ili kila mtu aweze kupata maji haya.

Daktari huyu ni daktari wa meno, na wako katika hospitali na chumba cha kutolewa meno. Kuna baba ambaye ameshika mtoto wake, na mtoto huyu natumai anataka kutolewa jino. Na Daktari huyu na huyu mtu wamevaa barakoa wote wawili.

Hizi ni zile chanjo ambao watoto wadogo wanapatiwa na kuna daktari na mmama na mtoto mdogo na daktari huyu anajaribu kupatia mtoto huyu chanjo na mama wa huyu mtoto amebeba huyu mtoto ili apatiwe lile chanjo.

Wanadada hao wako kwenye chumba moja na katika chumba hili kuna lile mashine inatumiwa kushona nguo na kwenye chumba hili kuna barakoa ambavyo vimetengenezwa na vikawekwa kwenye karatasi. Wadada hao wanashona barakoa wakiweka kwenye vijikaratasi.

Hili ni mto mkubwa sana na kuna watu wame simama upande mwingine na kuna wale wamesimama tena kwenye upande mwingine na kuna mtu amebeba mtu mwingine kwenye mgongo wake na anajaribu kumvukisha aende lile ng'ambo nyingine.

Kuna mafuriko makubwa sana katika eneo hili, na kuna wadada wawili ambao wanasomba maji kutumia karai zao, na ndoo, kuvitoa katika manyumba zao ,wanavisomba maji hivi na kumwaga nje ya lango lao.

Kwenye zahanati hapa, kuna madaktari watatu na kuna mama mmoja amebeba mtoto mchanga na kuna mtoto mkubwa kidogo ambaye anapatiwa chanjo kwenye mdomo wake. Madaktari hao wanasaidia huyu mtoto kwa kumpatia chanjo ili kuweza kuzuia magonjwa katika mwili wake.

Dada huyu ameshika chupa mkononi mwake na kuna karatasi ameshika kwenye mkono mwingine na kulingana na karatasi hii kuna maandishi ambavyo vimeandikwa na ninatumai ametoa hili karatasi ili kuangalia maagizo ile amepatiwa ili kufungua ile chupa ambayo ako nayo kwa sababu chupa hili iko na dawa .

Kwenye karatasi hili Kuna madawa ambavyo viko ndani ,na nje ya karatasi hili imeandikwa ni dawa ngani ziko ndani ,na ni kiasi ngani ya dawa iko ndani, na wametoa maelezo zaidi kuhusu dawa ambavyo viko ndani.

Daktari huyu ameshika sindano na dawa kwenye mkono yake. Sindano hii inatumiwa kudunga hizi dawa ilivuta dawa ambavyo viko ndani kueka kwenye syringe ili waweze kutumia kuchanja nayo watu.

Hili ni lile gari ambalo linasafirisha ule mgojwa ako kwenye hali mahututi. katika ndani ya hili gari kuna bidhaa ambavyo vinatumiwa na madaktari, ili kuweza kusaidia ule mtu ambaye ako kwa hali mahututi.

Hili ni chumba cha upasuaji, kuna madaktari karibu wasaba ambao wako humu ndani na wamevalia vile mavazi vya kuvaa wakati unaenda katika chumba cha upasuaji na kuna mgonjwa ambaye amelazwa kwa kitanda yao na wanamshughulikia huyo mgonjwa hapo.

Katika eneo hili kuna wamama na wababa ambao wako kwenye mahali wanaweka matakataka na wamama hao na wababa hao wanakusanya zile matakataka ili waweze kuzichoma kwa sababu zinaharibu hewa katika eneo hili.

Hivi ni vile vibuyu vya kuwekelea maziwa na vibuyu hivi unaweka maziwa zile, kama unataka maziwa lala, unachemsha maziwa alafu unawekelea ndani ya hivi vibuyu. Maziwa yenyewe ukiweka ndani ya hivi vibuyu inakuwa tamu. Vibuyu hivi, ziko na muundo kama malenge.

Hili ni chupa moja kubwa sana nyeusi, ambayo kuna vitu ama bidhaa viko ndani. Na kwenye chupa hili, kuna karatasi ambayo imewekwa juu yake, na karatasi hili inatoa maelezo ya bidhaa vile vilivyo ndani, na jinsi ya kutumia bidhaa hizi.

Kuna chupa ndogo hapa ya dawa, na ni dawwa ya kienyeji na imetoa kwenye chupa hili wameandika na inatueleza jinsi ya kutumia dawa hizi na namna ya kuziweka kwa usalama.

Kwenye meza hii kuna bidhaa ambazo zimewekwa juu ya meza, bidhaa hizi zimeingizwa ndani ya box na katika box hapa juu kuna maandishi ambayo zimeandikwa na ninatumai maandishi haya yanaelezea zile bidhaa ambavyo zimo humu ndani.

Kwenye meza hili, kuna boxi mbili ya dawa ambayo imewekwa juu ya meza hii, na katika boxi zote mbili, dawa hizi zimetolewa, ili kuhakikisha kuna dawa kwa hii boxi , na pia kuna maelezo ambayo yamepatiwa, yameandikwa ili upate jinsi ya kutumia dawa hizi.

Mtu huyu amesimama katika shamba lake na mtu huyu amesimama katika jengo moja na jengo hili linatuonyesha ya kwamba hivi ni vile vyumba vidogo ambavyo watu hutumia, yaani choo ambavyo watu hutumia.

Eneo hili inaonekana ya kwamba kulikuwa na mvua kubwa ambayo imesababisha mafuriko Kwa sababu hata katika barabara hakuna mahali pa kupita, kuna mtu anaendesha pikipiki na mtu mwingine ana sukuma lilo pikipiki kwa sababu ya mafuriko ambayo imejaa eneo hili.

Mwanadada huyu amebeba mtoto mchanga sana. Mtoto huyu ametoka kuzaliwa na mwanadada huyu ni daktari ambaye anaangalia mtoto jinsi alivyo kama ako salama ama ako na shida yoyote.

Katika darasa hili kuna wanadada wawili ambao wanafunza wanafunzi jinsi namna ya kutumia vitu ambavyo wanavichukua shuleni na wanadada hawa haswa wanafunza wasichana jinsi ya kutumia hivyo vitu.

Kuna mtoto ambaye ameketi kwenye kiti na mtoto huyu ako hospitalini. Kuna daktari ambaye ako mbele yake na daktari huyu anaweza kufanya usajili kuhusu mtoto huyu kujua shida yake ni nini.

Chupa hili Iko dawa ndani na imefunikwa vizuri, chupa hili imewekwa karatasi juu yake na karatasi inatoa maelezo zaidi kuhusu dawa ambavyo viko huku ndani kwenye chupa hili.

Mtu huyu ameshika chupa ambayo iko na dawa ndani yake na inaonekana ya kwamba mtu huyu ametoa dawa moja, tembe moja ili kuweza kuitumia hili tembe kulingana na maagizo ambavyo alipatiwa na daktari.

Wamama hawa wanatoka katika eneo la Turkana, wamama hao wanabeba vitu kwenye vichwa vyao wengine wameweka katika migogo zao wamefunga leso na wamevaa shanga katika shingo zao na mikono yao pia wamevaa mashanga.

Juu ya meza hili kuna mkebe ya dawa kadogo yenye iko nyeupe na kando yake wameifunga na karatasi, na ju ya meza kuna dawa ambazo zimetolewa ndani mkebe huu na zikaekwa kwa meza. Dawa hizi ni za nyekundu na kwenye hili karatasi kuna maelezo namna ya kutumia dawa hizi.

Wanafunzi hao wako katika shule, na kwenye hili shule wanafunzi hao wanaosha mikono zao, natumai wako katika hili somo la kunawa mikono, ilikuzuia magonjwa mengi na maradhi. Wanafunzi hawa wananawa mikono kwa kutumia sabuni na maji.

Daktari huyu anashika chupa mbili za dawa kwenye mkono wake wa kulia na mkono wa kiume pia ameshika ule sindano wa kuvurutia dawa kutoka kwa chupa hadi kwenye syringe ili waweze kudungia watu dawa hizi.

Katika chumba hiki kuna daktari ambao yuko humu ndani na kuna mtoto mdogo mchanga amewekwa juu ya kitanda na mtoto huyu ni kama anapatiwa chanjo. Mama ya huyu mtoto amesimama hapo kando akimwangalia mtoto wake.

Hapa ni lile chumba ambao wanaweka wale watoto wachanga, wale ambao wamezaliwa kabla ya miezi zao kufika. Na kwenye chumba hili watoto wanawekwa ndani ya stima ili kujaza lile miezi ambayo walikuwa wanapaswa kujaza wakati walikuwa wanabebwa kwenye tumbo la mama yao.

Shamba hili ni shamba kubwa sana na iko mimea aina tofauti tofauti. Kuna mahindi ambazo zimemea kidogo na kuna zile chakula ya ng'ombe ambavyo vimepandwa kando ya mahindi, na kuna mtu mmoja amebeba ule mbuyu wa kubeba dawa na anainyunyizia maji ile mahindi ili kuizuia na magonjwa.

Hapa ni hospitali ambapo kuna daktari na mama ambaye ameketi kando yake. Na mama huyu inaonekana ya kwamba anapatiwa chanjo. Mama huyu amevaa barakoa, pia daktari amevaa barakoa. Mama huyu inaonekana anapatiwa chanjo ya kuzuia maradhi tofauti tofauti.

Haya ni madawa ambavyo vimepangwa kwenye meza, na madawa haya yanasaidia kutibu ugonjwa wa Malaria. Madawa haya zimeandikwa Ya yellow fever vaccine na dawa hizi zinatumiwa kudungia watu ili kuzuiya ugonjwa wa Malaria.

Katika eneo hili, watu hawa wanafanya lile practice ama mazoezi ya kunawa mkono, kuna lile kibuyu ambayo imewekwa hapo nje na pia kuna lile sink ambayo inachota maji baada ya kunawa mkono na watu hao wamevaa barakoa, wanajifundisha jinsi ya kuweka usafi kwenye mwili wao.

Mtu huyu amevaa ile barakoa na amevaa aproni ile nyeupe na katika hapa kuna maboksi ambavyo vimepangwa katika chumba kimoja, na mtu huyu anatoanisha vitu vilivyo ndani kwa hili boksi ili kuvipanga vizuri.

Kwenye kibanda hili, kuna chupa aina mbalimbali; kuna chupa ndogo na lile kubwa, ambavyo kuna bidhaa ambavyo vimewekwa ndani ya hizi machupa, na bidhaa hivi inaelezwa ya kwamba jinsi ya kutumia bidhaa hizo zenye ziko ndani kwa hizi chupa.

Kuna chupa moja nyeupe na kwenye chupa hili kuna bidhaa ambavyo viko ndani na katika chupa hili imefungwa vizuri sana hapo kwenye mdomo wake na kuna karatasi ambayo imewekwa juu ya chupa hili ili kuelezea bidhaa vilivyo ndani ni vya nini na jinsi ya kutumia bidhaa hivi.

Katika eneo hili kuna msitu mkubwa sana na kando yake kuna ambapo wametengeneza ikuwe shamba na kuna uwanja ambapo kuna miti vidogo na katika shamba hili kuna mimea ambavyo vimepandwa na kuna mkulima mmoja ambaye ananyunyizia dawa ile vitu ambavyo vimepandwa.

Mwanadada huyu ameishika chumba mbili za rangi ya nyeupe na mwadada huyu amevaa aproni na katika hizi chupa na karatasi ambayo imeandikwa kwenye chupa hili na ninatumai karatasi hiyo inatoa maelezo zaidi kwa kile kilicho hapo ndani.

Mtoto huyu ni mchanga sana na ako na mama yake. Mama yake anampeleka katika hosipitali ambapo watoto wadogo wanapatiwa ile chanjo. Mtoto huyu amezaliwa tu na anapatiwa chanjo ya kwanza katika maisha yake.

Hili ni mkepe ambayo ina bidhaa ambavyo vinawekwa ndani na kwenye mkepe huu kuna karatasi imeandikwa juu ya mkepe hili na karatasi hii inaeleza ni bidhaa gani zimo ndani na jinzi ya kutumia bidhaa hizo.

Kwenye meza hili kuna machupa madogo madogo za dawa, na Kuna barakoa pia kuna sindano na syringe . Dawa hizi zinatumiwa kudungilia watu ili kuweza kuzuia ule ugonjwa wa Yellow Fever yaani maleria.

Mwanadada huyu amelala kwenye chumba cha kutoa meno, na mwanadada huyu ako na daktari wake. Daktari huyu ameweka kifaa kwa mdomo wake ili kuangalia meno wake ama kusafisha meno ile meno yake.

Kuna chupa ya dawa hapa na kwenye chupa hili imefungwa na kuna dawa ndani. Dawa hizi zimeekwa karatasi juu ili kuelezea dawa hizi zinatumiwa kwa njia gani na dawa hizi ni ya ugonjwa gani.

Katika eneo hili kuna madaktari watatu ambao wamebeba boksi nyekundu na boksi hizi wanazipelekea wanakijiji wa eneo hili na ninatumai vitu ambavyo viko kwenye boksi hili ni zile bidhaa inaweza kusaidia wanakijiji hapa.

Kuna boxi ya dawa hapa, na boxi hili wametoa zile dawa ambavyo ziko ndani, na juu ya boxi hili, kuna maandishi ambavyo yameandikwa, yameandikwa dawa hizi zinatoshana na kiwango gani, na wamepeana tena maagizo jinsi ya kutumia dawa hili, na jinsi ya kuchukua dawa hii.

Mwanadada huyu ambaye amelala juu ya kitanda ako na daktari ambaye ako kando yake na daktari huyu anamwagalia ndani ya mdomo yake na tumaye daktari huyu anasafisha mdomo wake kwa sababu Kuna bidhaa ambayo ameingisha ndani ya mdomo ya huyu mgonjwa.

Mama huyu amebeba mtungi kwenye mgongo wake na mbele yake amebeba mtoto. Mama huyu natumai ametokea mtoni kuchukua maji na mtoto wake kwa sababu amebeba maji na mtoto kwenye mgongo wake.

Daktari huyu anapatia chanjo mtu huyu, mtu huyu amewekea mkono wake kwenye kivua lake na mtu huyu anavaa barakoa na daktari ameivaa barakoa, mtu huyu anapatiwa chanjo hili kuweza kuzuia maradhi isimshike na isingie ndani kwenye mwili yake.

Katika karatasi hili, inaonekana ya kwamba karatasi hili iko na dawa ndani, na juu ya karatasi hili wameandika dawa zinazopatikana ndani ya karatasi hii, na imeandika ya kwamba kuna maagizo unastahili kufuata ya daktari ambavyo amekueleza namna ya kutumia dawa hizi.

Sehemu huu kuna kiangazi sana kwa sababu sehemu huu naona hakuna kitu kilicho kijani kibichi. Kila mahali kume kauka sana na ninaona mama ambaye amebeba mtoto na kuna daktari kando yake na ninatumai daktari huyu anataka kupatia mtoto chanjo.

Kuna dawa ambayo hapa imefungwa vizuri sana na dawa hizi inatumika kutibu magonjwa aina tofauti tofauti. Dawa hizi zimefungwa kabisa na ikona rangi ya samawati.

Hapa kuna mgonjwa mmoja amelazwa kwenye kitanda, na kando yake kuna madaktari wawili, na katika chumba hiki kuna mashine mingi sana, kunamashine ambayo imewekwa hapo kando, na mama huyu ameweza kuwekewa paipu moja kwenye mkono wake na daktari anaedelea kutenge zingine.

Kwenye meza hili kuna vitu ambavyo vimewekwa kwenye mkebe, na mkebe hizi zimewekwa, zimepangwa kwanzia ile ndogo hadi kubwa, pia kuna vile vitu ambavyo vimewekwa tena kwenye chupa, na bidhaa hizi kuna maelezo ambayo imeandikwa juu ya mkebe hizo.

Hapa ni hospitalini kuu na kuna madaktari ambao wako kwenye chumba kimoja na kuna mgonjwa ambaye amelaswa juu ya kitanda, na mgonjwa huyu anahudumiwa na hawa madaktari, kuna moja ambaye ye amekaa karibu na yeye anamwangalia macho yake na mwingine anaandika hilo faeli yake ya mgonjwa huyu.

Kuna watu wengi sana hapa, na watu hawa ni zaidi ya mia mbili na wamesimama juu ya jengo, na katika hilo jengo inaonekana ya kwamba hiyo jengo imeporomoka.

Muuguzi amelala kwenye kitanda na daktari ako kando yake. Na daktari huyu ni daktari wa meno kwa sababu naona huyu muuguzi amefungua mdomo wake na daktari anajaribu kuangalia ndani ya mdomo wake. Natumai anaangalia jino yake venye iko.

Kuna mtu amelala kwenye kitanda na kando yake kuna madaktari wawili, kuna daktari mwanamke na mwanaume, na natumai daktari mwenye ni mwanaume ni daktari wa meno kwasababu mwenye amelala kwa kitand amefungua mdomo wake na daktari huyu mwanaume anaangalia ndani ya mdomo wake.

Kuna madaktari watatu ambao wenye wako katika chumba cha kufanya upasuaji, na natumai hawa madaktari wanafanya upasuaji kwa sababu naona kuna mtu amelazwa kwa kitanda ambao anafanyiwa upasuaji.

Hao ni wamama wawili ambao wenye wameketi katika kitanda juu ya kitanda na mama mmoja amevaa koti ya buluu ya madaktari, natumahi huyu mama amekuja kuangalia mgonjwa hapa na anamwelezea maelezo jinsi ya kujilinda na mara magonjwa ambayo wakonayo.